Magari sita yameegeshwa pamoja lakini yako na rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe, nyekundu na rangi ya kahawia kumaanisha ya kwamba wenyewe hawako wametoka wameenda shughuli zao.

Za mayai zilizopangwa, ziko na rangi tofauti kama vile nyeupe, rangi ya samawati, nyekundu, rangi ya kijani kibichi, na pia kando yake kuna kamba.

Magari yameegeshwa yakiwa na rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeusi, samawati, nyeupe na juu kuna watu ambao wanayatazama.

Gari hili lina nambari ya usajili KCN 209X na namba themanini nyuma ambayo mara nyingi huashiria uwezo wa kubeba abiria au matumizi maalum.

Tairi la gari ikioshwa labda kwa kutumia maji yenye shinikizo au sabuni na kusababisa povu au mvuke mwingi kama sehemu ya mchakato wa...

Wanaume wawili wameketi mbele ya kile kinachoonekana kuwa duka au duka dogo au kibanda chenye mabango ya airtel money . Mwanaume mmoja amevaa shati la rangi ya bluu na suruali ya jeans .

Mwanamke amevaa koti leupe ambalo liko na maandishi ya samawati limeandikwa daima na nyuma yake kuna mwanamke ambaye amevaa tishati nyeusi na kwenye kola yake kuna rangi nyeupe.

Mkono ukiwa umeshika au kukaribia noti za pesa ambazo zinaonekana kuwa noti za Kenya labda shilingi mia mbili ingawa si wazi sana.

Jadwali la viwango vya kubadilisha fedha za kigeni linaonyesha bei za kununua na kuuza kwa sarufi mbalimbali dhidi ya sarufi nyingi ambayo hutokana na muktadha.

Ofisi ya Sunny Forex Bureau ambayo ni mahali pa kubadilisha fedha za kigeni. Ofisi hii iko Village Market Nairobi, Kenya. Inabadilisha na kununua sarufi zote za kigeni.

Gari leupe lenye nambari ya usajili KCM709K ambalo liko na vioo vya rangi nyeusi .

Watu wametandika magunia. Juu yake wameweka bidhaa kama tomato , machungwa, malimau, parachichi, maembe, karoti. Wengine wanauza na wengine wamesimama, ishara ya kwamba hao ni wanunuzi.

Vitunguu vyekundu labda vikiuzwa sokoni au vikiwa vimehifadhiwa. Vitunguu hivi vimepangwa kwa wingi, kuasiria labda, ni sehemu ya biashara au mavuno makubwa.

Noti hii ina picha ya mzee amefanana na rais wa kwanza wa kenya, mzee Jomo Keyatta ambaye picha yake imekuwa ikitumika kwenye noti za Kenya kwa miaka mingi. Hizi ni namba za kupokea za noti zinazotumika.

Duka la rejareja au biashara ndogo lenye alama ya mpesa . Mbele yake kuna rundo la bidhaa zilizopangwa kwa uangalifu ambazo zinaonekana kuwa paketi za nepi au bidhaa nyingine za nyumbani.

Aina ya van pengine Toyota yenye rangi ya fedha ina nembo ya kijani kibichi mbele yenye boneti na pia upande wa gari. Nambari ya usajili wa gari KDA 650E.

Gari la Nissan Note la rangi ya buluu limepakiwa nje , nambari ya usajili wa gari liko ni KDK 849T pia kuna gari lingine jeusi limepakiwa nyuma yake.

Tangazo hili linaeleza kuhusu bima ya pikipiki bodaboda inayojulikana kama Third Party Cover. Bima ya thima ya upande wa tatu. Inatoa ulinzi kwa miezi sita kwa gharama ya shilingi elfu mbili na mia tano.

Canter mbili za rangi nyeupe na nyingine ndogo ndogo, zikona rangi tofauti kama vile nyeusi, nyepu, rangi ya samawati.

Noti za shilingi elfu moja za Kenya. Hizi ni noti za fedha zinazotumika kama sarafu rasmi nchini Kenya. Kila noti ina thamani yake. Shilingi elfu moja kama inavyoonekana wazi.

Huduma ya malipo isiyo na pesa taslimu inayotolewa na Safaricom inayokubalika sana na biashara mbalimbali nchini Kenya. Inaonyesha chaguo la kulipa kwa kutumia kadi za visa.

Duka la mpesa limepakwa rangi ya kijani kibichi na mlango mwengine umepakwa rangi ya samawati na kuna mwanamke ambaye amevaa buibui na jalbab akielekea upande wa mbele.

Noti za shilingi elfu moja ya Kenya. Zikiwa zimelala kwenye sehemu fulani, labda meza au sakafu. Pia kuna neno makosa ambalo linaonekana sehemu ya juu kushoto.

Tangazo la bima kutoka bima rahisi inayotoa bima ya third party cover kwa pikipiki, bodaboda kwa miezi sita kwa gharama nafuu ya shilingi elfu mbili mia tano. Namba ya kupiga, nne, sufuri, nne, nne, sufuri, nne.

Mia moja ya zamani ambayo kwa sai haitumiki. Iko na picha ya Kenyatta, ambayo iko na rangi tofauti kama vile; nyeusi, nyeupe, nyekundu, kijani kibichi.

Lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda na mboga mboga. Inaonekana kuna ndizi zilizopangwa vizuri pamoja na nyanya na mboga zingine kwenye meza au stendi.

Uwanja mkubwa umejaa magari mengi ambayo yako kwa laini sambamba. Mengine ni makubwa na madogo. Yako na rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, nyeusi na kadhalika.

Noti za Kenya za shilingi elfu moja. Noti hizi ni sehemu ya sarufi rasmi ya Kenya ambayo inaitwa shilingi ya Kenya.

Duka dogo la barabarani au sokoni linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo, shanga na vitu vingine vidogo vidogo. Linaonekana kuwa wazi na bidhaa zimetundikwa kuonyesha kwenye meza.